Sehemu ya duka, linalo jishughulisha na uuzaji wa vinywaji aina mbalimbali pamoja na kutoa burudani ya muziki. Ikiwa imepangwa aina ya vinywaji kwenye shelfu, na muuzaji wa duka hilo akiwa amesimama tayari kwa kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa vinywaji vya aina mbalimbali na kutoa huduma ya muziki, ikiwa imewekewa mashelfu ukutani, ambayo yamepangiliwa na vinywaji mbalimbali, huku mhudumu wa duka hilo akipima kinywaji kwenye glasi, tayari kumhudumia mteja.

Sehemu ya duka, panapouzwa vinywaji vya aina mbalimbali na kutoa burudani ya muziki, ikiwa imewekewa shelfu ukutani zilizopangiliwa bidhaa hizo, huku mteja akionekana mwenye furaha pamoja na mfanya biashara wa bidhaa hizo.

Sehemu ya duka panapouzwa vinywaji vyenye vileo, ikiwa imewekewa mashefu ukutani, huku yamepangiliwa vinywaji vya aina mbalimbali; na mhudumu ameshikilia glasi yenye kileo, kwa ajili ya kumhudumia mteja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishugulisha na uuzaji wa magari, ikiwa imepangiliwa bidhaa hizo zenye aina tofautitofauti, huku gari lenye rangi nyekundu likiwa wazi tayari kwa kukaguliwa na mteja kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari, likiwa limepangwa bidhaa hizo huku pembeni yake kuna watu wanaotizama na kuangalia bidhaa hizo kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya nje, katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari aina mbalimbali, ikiwa imepangwa bidhaa hizo, ambazo zipo tayari kwa ajili ya kusubiri wateja.

Sehemu ya ndani, katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari, ikiwa imepangiliwa bidhaa hizo zenye aina tofautitofauti, huku zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ndogo ya duka, panapouzwa magari ya aina tofautitofauti, ikiwa imepangwa magari aina ya Hyundai, huku mteja akiwa amesimama pembeni mwa gari hilo.

Sehemu ya nje ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za magari, ikiwa imepangwa magari tofautitofauti huku yakisubiri kununuliwa.

Sehemu ya nje kwenye duka panapouzwa magari ,ikiwa imepangiliwa vizuri kwa ustadi magari ya aina moja yenye rangi nyeupe, huku yakisubiri wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa magari, ikiwa imepangwa magari ya aina moja yenye rangi nyeusi, ambayo yako tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine maalumu kwa ajili ya kuuzia bidhaa ya maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku mfanyabiashara wa duka hilo akiwa amesimama pembeni ya mashine hiyo.

Sehemu ya nje katika duka linalojishuhulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuziwa bidhaa hiyo yenye pande mbili: moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa; ikiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za kuuzia maziwa ikiwa zimepangwa mashine za kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuekea pesa zikiwa tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine kubwa ya kuuzia bidhaa ya maziwa yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuekea pesa.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashelfu ukutani, ambayo yamepangiliwa bidhaa mbalimbali, na mbele yake kuna mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, ikiwa tayari kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka, panapo uzwa maziwa ikiwa imewekewa viti pamoja na meza ambapo wateja wa bidhaa hio, wameketi na wakifurahi wakiwa wameshikilia vikombe vilivyojazwa maziwa.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine maalumu ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya nje ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa pamoja na kutoa huduma za kifedha katika mitandao ya simu, huku mteja akiwa amesimama nje akisubiri kupewa huduma kutoka kwa mfanya biashara wa duka hilo.

Mfanyabishara akiwa ndani ya duka lake, panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, akimuhudumia mteja bidhaa aina ya maziwa, na pembeni kukiwa na mashelfu yaliyopangwa vitu vya aina mbalimbali, vilivyo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya nje katika duka linalouza bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na ingine ya kuwekea pesa, huku ikiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa mashelfu ambayo yamepangiliwa bidhaa hizo, huku wafanyakazi katika duka hilo wakiweka na kupanga mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa likiwa wazi, huku mfanyabiashara wa duka hilo akiwa amesimama mlangoni akisubiri wateja.

Sehemu ya duka ikiwa imeekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje, katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zinazotokana na maziwa, ikiwa imewekewa jokofu, lenye bidhaa hizo kwa ndani. Na pembani yake kuna wateja wamesimama, wakisubili kupatiwa huduma.

Sehemu ya nje ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukinga na nyingine ya kuwekea pesa, ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa. Ambayo ina pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, na pembeni mwa mashine hio kuna vitu vya aina mbalimbali vinavyoonyesha hali ya uchafu.

Sehemu ya nje ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa ya maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Na pembeni yake kuna gari aina ya basi pamoja na kitanda.

Sehemu ya nje ikiwa, imewekewa kibanda kinachotumika kuuzia bidhaa ya maziwa. Huku kwa nje ya kibanda hicho kuna wateja wanao endelea kupatiwa huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa bidhaa hiyo.

Sehemu ya duka, panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa shelfu ya vioo, ambayo ina bidhaa ndani yake, na pembeni kuna mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka ikiwa imeekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuekea pesa. Huku pembeni yake kuna stendi ya kuekea viungo vya aina mbalimbali.

Sehemu ya duka, panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku pembeni yake kuna shelfu zilizowekewa bidhaa nyingine.

Wanunuzi mbalimbali wa bidhaa ya maziwa wakiwa wamesimama nje ya duka linalouza bidhaa hio. Na kwa ndani kuna mashine ya kuuzia yenye pande mbili, moja ya kumiminia nyingine ya kuwekea pesa. Huku kila mteja akisubiri huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Sehemu ya nje katika duka linalouza bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine maalumu ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku ikiwa tayari kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili moja ya kukingia na nyinge yakuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka, ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi ukutani, huku yamepangwa bidhaa za aina tofautitofauti. Na pambeni kuna mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nje katika duka panapouzwa bidhaa za maziwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine maalumu inayotumika kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa ya maziwa yenye pande mbili. Moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyengine ya kuwekea pesa. Huku mfanyabiashara wa duka hilo, akiendelea kuhudumia wateja kwa kutumia mashine.

Sehemu ya duka, panapouzwa bidhaa aina ya maziwa, akiwa amesimama mteja wa bidhaa hiyo, akisubiri huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina mbalimbali, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku chini yake kuna mifuko iliyowekewa nafaka mbalimbali zilizo tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya nje katika duka linalouza bidhaa ya maziwa, ikiwa imeekewa mashine kubwa ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuekea pesa, huku mfanyabiashara akiwa amesimama pembezoni mwa mashine hiyo.

Mfanyabiashara akiwa ndani ya duka lake, huku amevalia vazi maalumu. Akiendelea kumhudumia mteja, bidhaa aina ya maziwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku muuzaji wa duka hilo akiwa akimhudumia mteja wake.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa ikiwa wazi. Huku ndani yake kuna mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka, ikiwa imewekewa mashine maalumu ya kuuzia maziwa, ambayo ina sehemu mbili, moja ya kukingua na nyingine ya kuwekea pesa. Tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Chumba kidogo cha duka linalojihusisha na huuzaji wa bidhaa za maziwa ikiwa wazi na kwa ndani yake kuna mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuekea pesa.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa ya maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa.

Kibanda kidogo kilichowekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili (moja ya kukingia nyingine ya kuwekea pesa). Huku mfanyabiashara wa kibanda hicho akiwa amesimama akisubiri wateja.

Duka ambalo linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa wazi. Na ndani yake kukiwa na muuzaji anayeuza bidhaa hizo akisubiri wateja wanaonunua bidhaa mbalimbali ambazo ni barafu, maziwa pamoja na maji ya kunywa.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa wazi, huku wateja wakiwa ndani ya duka hilo, wakiendelea kupewa huduma kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa wazi, huku wateja wa aina mbalimbali wakiwa nje wakisubiri kupatiwa huduma, kutoka kwa mfanyabiashara wa duka hilo.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine maalumu ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuekea pesa, huku ikiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa imeekewa milango ya vioo, na kwa ndani yake kuna mfanyabiashara anaeuza bidhaa hizo akisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya nyumba iliyowekewa duka la kuuzia bidhaa za maziwa likiwa wazi. Ndani yake kukiwa na makabati na mashelfu yaliyowekewa bidhaa za aina mbalimbali, huku mfanyabiashara wa duka hilo akisubiri kuwahudumia wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja yakuwekea pesa na nyingine ya kukingia, ikiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa wazi, huku ndani yake kukiwa na muuzaji wa duka hilo, pamoja na mashine ya kuuzia bidhaa hiyo; yenye pande mbili, moja ya kukingia maziwa na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mashine hiyo ikisubiri kuhudumia wateja.

Jengo la ghorofa lenye makazi ya watu kwa juu na chini yake kukiwa na duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa wazi, huku likisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili: moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Ikiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja .

Mfanyabiashara wa duka linalouza maziwa akipima bidhaa hiyo katika vipimo, huku pembeni yake kukiwa na mashelfu yaliyowekewa bidhaa za aina tofautitofauti zikisubiri wateja.

Sehemu ya nje ya duka iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili moja ya kumiminia na nyingine ya kuwekea pesa ikisubiri wateja wajihudumie.

Sehemu ya duka iliyowekewa mashine maalum ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa huku mteja akiwa amesimama pembeni mwa duka hilo.

Sehemu ya duka linalijishughulisha na uuzaji wa maziwa, ikiwa imeekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili moja ya kukikingia na nyingine ya kuwekea pesa huku iko tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Sehemu ndogo ya duka ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuekea pesa, huku ikiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Wateja mbalimbali wakiwa nje ya duka linalouza bidhaa ya maziwa, huku mfanyabiashara akiendelea kuwahudumia, ndani ya duka hilo na nje yake kukiwa na madumu maalumu ya chuma ya kuwekea maziwa.

Sehemu ya nje, katika duka linalouza bidhaa za aina tofauti, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mfanyabiashara wa duka hilo akiwa ameishika mashine hiyo kwa tabasamu.

Duka linalojishughulisha na wauzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa limefunguliwa milango yak. Ndani yake kukiwa na mfanyabiashara akisubiri wateja katika duka hilo.

Duka linalo jishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, likiwa wazi huku pembeni yake kuna mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine yakuwekea pesa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Mfanyabiashara wa bidhaa ya maziwa, akiwa amesimama nje ya duka hilo, huku amevalia vazi maalumu na ndani kukiwa na mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, yenye pande mbili; moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa, mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Chumba cha Duka kinachotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa ya maziwa. Kikiwa na jokofu kwa ndani, linalohifadhia bidhaa hiyo. Na wateja wakiwa wameketi, wakisubiri kuchemshiwa maziwa kwa ajili ya kunywa.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine mbili zinazotumika kuuzia maziwa zenye pande mbili, moja ya kuwekea pesa na nyingine ya kumiminia huku zikiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili; moja ya kumiminia, na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa wazi, huku mteja wa bidhaa hiyo akiwa amesimama nje ya dirisha akisubiri kuhudumiwa na mfanyabiashara wa duka hilo.

Mfanyabiashara wa duka, panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti zikiwemo sabuni, maziwa, pamoja na bidhaa zingine, akipima katika chombo cha plastiki bidhaa ya maziwa, tayari kwa kumhudumia mteja.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, yenye pande mbili moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa. Ikiwa tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo, yenye pande mbili. Moja ya kumiminia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa imewekewa mashine inayotumika kuuzia bidhaa hiyo, yenye pande mbili moja ya kuwekea maziwa na nyingine ya kuwekea pesa.

Sehemu ya duka panapouzwa maziwa, ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia bidhaa hiyo yenye pande mbili, moja ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku mfanyabiashara wa duka hiyo aliyevalia vazi maalum akimhudumia mteja katika duka hilo.

Sehemu ya duka iliyowekewa mashine ya kuuzia maziwa yenye pande mbili, moja ya kukiingia na nyingine ya kuwekea pesa, huku ikisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashine ya kuuzia maziwa, yenye pande mbili moja, ya kukingia na nyingine ya kuwekea pesa na pembeni yake kukiwa na mashefu yaliyo pangiliwa bidhaa za aina tofauti tofauti zilizotayari kwaajili ya kuuzwa.

Mfanyabiashara wa bidhaa ya maziwa, akiwa amevalia vazi maalum huku akimhudumia mteja wake ambaye yuko nje ya duka hilo.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ikiwa imefungwa mashine mbili za kuuzia bidhaa hizo zenye pande mbili, moja ya kukingia maziwa, na nyingine ya kuwekea pesa, huku mfanyabiashara akimuhudumia mteja.

Sehemu ya duka, ikiwa imepangwa mashine, zinazotumika kuuzia maziwa, zenye pande mbili. Moja ya kumiminia, na nyingine ya kuwekea pesa. Huku mashine hizo zikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka panapouzwa samani za aina mbalimbali zinazotumika maofisini pamoja na majumbani, ikiwa imepangiliwa bidhaa hizo ambazo ni: makochi, meza, makabati, huku vikiwa tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka linalouza samani za aina mbalimbali, zinazotumika maofisini na majumbani, ikiwa imepangwa makochi na mito yake, na kwa nyuma kuna meza na viti vilivyo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya nje katika duka linalo jishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, ikiwa imewekewa viti pamoja na meza ambavyo viko tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka, linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini. Ikiwa imepangwa viti pamoja na meza. Na nyuma kuna makochi yenye mito, yakisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka panapouzwa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa makochi, meza pamoja na vistuli, huku samani hizo zikiwa tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini. ikiwa imewekewa viti maalumu, vya kukalia sehemu ya nje na pembeni kuna kitanda vilivyo tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka panapouzwa samani za aina mbalimbali ikiwa imepambwa bidhaa hizo ambazo ni makochi yakiwa kwenye rangi mbalimbali huku yakisubiri kuuzwa.

Sehemu ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa makochi, viti, pamoja na vitanda ambavyo vipo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu panapo tengenezwa samani za aina mbalimbali, ikiwa imejengewa mabati, huku fundi seremala wakiendelea na kazi ya kutengeneza samani hizo, huku wasichana waliosimama wakifuatilia kwa makini utengenezwaji wa samani hizo.

Sehemu ya nje katika duka linalijishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, Zinazotumika majumbani pamoja na maofisini. Ikiwa imepangwa makochi, huku mnunuzi akiedelea kutezama na kuchagua.

Sehemu ya duka panapouzwa thamani za aina tofauti tofauti, zinazotumika manyumbani pamoja na maofisini, ikiwa imepangwa makochi yenye rangi nyeupe yaliyo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka inayojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa imepangwa makochi pamoja, na meza na kwa nyuma yake kuna viti vilivyo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya nje, katika maduka panapouzwa bidhaa za aina mbalimbali. Ikiwa imewekewa samani aina ya makochi, huku mteja amekalia bidhaa hiyo, tayari kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka panapouzwa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, ikiwa imewekewa makochi sturi pamoja na vitanda, vikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali ikiwa imepangwa vizuri na kwa ustadi vitanda pamoja, na makabati na meza ambavyo viko tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu za duka panapouzwa samani za aina tofautitofauti, zinazotumika majumbani pamoja na maofisini ikiwa imepangwa makochi, meza, viti, vilivyo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya nje katika duka linalojishughulisha na uuzaji na kutengeneza samani za aina mbalimbali, ikiwa limewekewa vitanda vyenye pande mbili juu na chini vikisubiri wateja, na pembeni kuna barabara ya lami inayopitisha magari.

Sehemu ya duka, panapouzwa vitu vya aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa samani aina ya stuli ambayo ipo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka panapouzwa samani za aina tofauti tofauti zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa imepangwa bidhaa hizo ambazo ni makochi, kabati, pamoja na viti vilivyo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani na maofisini ikiwa imewekewa makochi na mito yake, ambayo yako tayari kwa kuuuzwa.

Sehemu ya nje katika duka linalouza na kutengeneza samani za aina mbalimbali, ikiwa imepangwa vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma pamoja na mbao, vikiwa tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya nje katika duka linalouza samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini ikiwa imepangwa meza pamoja na viti vilivyo tayari kwa ajili ya kununuliwa na pembeni kukiwa na barabara ya lami.

Sehemu ya duka linalijishungulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa imewekewa kitanda pamoja na mito yake, na pembeni kukiwa na stuli yenye godoro tayari kwa ajili ya kuuzwa .

Sehemu ya nje katika karakana ya kutengeneza samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini ikiwa imewekewa viti vilivyotengenezwa vizuri huku fundi akiwa anamalizia matengenezo ya bidhaa hizo.

Sehemu kubwa ya duka, panapouzwa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa imepangwa meza, makochi, viti pamoja na taa, ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka panapouzwa samani za aina tofautitofauti, ikiwa imepangwa bidhaa hizo, ambazo ni: meza, makochi, vitanda pamoja na stuli; ambavyo viko tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka panapo uzwa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani na maofisini. Ikiwa imepangwa vitanda, viti, meza pamoja na vistuli zilizo tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa imepangwa makochi, meza pamoja na magodoro ambayo yako katika utaratibu ambao si mzuri tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya nje kwenye duka linalojishughulisha na uuzaji, pamoja na utengenezaji wa samani zinazotumika majumbani pamoja na maofisini. Ikiwa imepangwa vitanda vya chuma pamoja na vya mbao, vilivyo tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini. Ikiwa imepangwa bidhaa hizo ambazo ni: makochi, viti, meza pamoja na mapambo ya ukutani; yakiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka kwa nje panapouzwa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini ikiwa imeekewa kitanda ambacho kipo tayari kwaajili kuuzwa na pembeni yake kukiwa na samani zingine ambazo zimepangwa katika mpangilio usiokua mzuri.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika maofisini na majumbani, ikiwa limewekewa vioo na milango mizuri ya kuvutia, kwa ndani yake kumesheheni bidhaa hizo zilizo tayari kwa kununuliwa.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa imepangwa makochi, vistuli, viti pamoja na vitanda ambavyo viko tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya karakana inatumika kutengenezea samani za aina mbalimbali ikiwa imewekewa meza maalum kwa ajili ya shughuli hiyo. Huku fundi seremala wakiendelea na kazi yao.

Sehemu kubwa ya duka, ambapo panauzwa samani za aina tofautitofauti, ikiwa imepangwa bidhaa hizo ambazo ni vitanda, meza, viti, pamoja na makabati, huku vikisubiri kununuliwa.

Fundi seremala mwenye jinsia ya kike, akitengeneza samani za aina mbalimbali, zinazotumika majumbani na maofisini, huku akiwa katika eneo la karakana panapo tengenezewa bidhaa hizo.

Sehemu ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani, zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa imepangwa bidhaa hizo ambazo ni; makochi, makabati, viti, pamoja na vitanda, ambavyo ziko tayari kwa kununuliwa.

Eneo la nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa imewekewa makochi pamoja na magodoro ,tayari kwa kuuzwa.

Wahudumu wa hoteli, wakiwa wamesimama katika eneo la mapokezi, huku wamevalia mavazi maalumu, wakiendelea kumuhudumia mteja.

Sehemu ya hoteli ikiwa imewekewa meza maalumu inayotumika kuwekea vyakula vya aina mbalimbali, huku pembeni yake kuna mteja aliyeketi ekiendelea kupatiwa huduma kutoka kwa mhudumu wa hoteli hiyo.

Sehemu ya kupumzikia katika hoteli, ikiwa imewekewa makochi mazuri na miito yake, pamoja na viti vikiwa na meza tayari kwa kusubiri wateja.

Sehemu ya hoteli ikiwa imepangwa viti, pamoja na meza na kupambwa kwa mapambo ya aina mbalimbali, ambayo ni midoli pamoja na maua. Huku pembeni yake kukiwa na eneo la mapokezi.

Sehemu ya hoteli, iliyonakshiwa kwa rangi nyeupe na ya bluu, ikiwa imewekewa makochi ya kupumzikia pamoja na viti ; huku ikisubiri wateja.

Sehemu ya soko ikiwa imepangwa bidhaa za aina tofauti tofauti, ambazo ni mbogamboga pamoja na matunda, huku mfanyabiashara akiwa ameketi na mwingine amesimama wakisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu kubwa ya duka lililosheheni bidhaa za aina tofautitofauti, ambazo ni nafaka na bidhaa nyingine, zikiwa zimepangiliwa vizuri katika mifuko tayari kwa kusubiri wateja.

Sehemu ya duka iliyowekewa mashelfu ya ukutani yakiwa wazi huku yamepangiliwa bidhaa za aina tofautitofauti. Na mfanyabiashara wa duka hilo akimhudumia mteja ambaye anaendelea kusoma maelekezo kutoka katika bidhaa anayonunua.

Mfanyabiashara wa sokoni akiwa amesimama mbele ya bidhaa anazouza, ambazo ni vitunguu maji vilivyowekwa katika vindoo vidogovidogo, tayari kwa kusubiri wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofauti tofauti ikiwa imesheheni bidhaa hizo, huku mfanyabiashara akiwahudumia wateja wanaochagua na kutizama bidhaa hizo.

Mfanyabiashara wa genge akipanga bidhaa anazouza ambazo ni: nyanya, vitunguu maji, vitunguu swaumu, pamoja na matunda aina ya ndizi; akiandaa vizuri kwa ajili ya kuuza.

Wafanyabiashara wakiwa ndani ya soko panapouzwa vitu vya aina mbalimbali, wakiwa wameketi huku wengine wakipanga bidhaa zao, tayari kwa kusubiri wateja.

Mfanyabiashara akiwa mwenye tabasamu, huku akimuhudumia mteja wake, moja ya bidhaa anazouza ambazo ni nyanya, ndani ya soko panapouzwa bidhaa tofautitofauti.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofauti tofauti, zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa huku mfanya biashara wa duka hilo akiwa amesimama na kusubiri wateja.

Mfanyabiashara akiwa katika eneo, anapouza bidhaa zake, ambazo ni machungwa, bamia pamoja na vitunguu maji. Huku akimhudumia mteja, ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina mbalimbali.

Wafanyabiashara wakipanga bidhaa wanazouza, ambazo ni viazi mbatata kwa ajili ya kusubiri wateja ndani ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti.

Mfanyabiashara katika soko panapouzwa bidhaa za aina mbalimbali, akiwa ameketi pembezoni mwa bidhaa anazouza, ambazo ni nyanya zilizopangwa vizuri kwa mafungumafungu, huku zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mfanyabiashara akiwa ndani ya soko panapouzwa bidhaa tofautitofauti, akipanga bidhaa anazouza ambazo ni nyanya katika mafungu yenye bei tofauti tofauti huku akisubiri wateja.

Sehemu ya duka ikiwa imepangwa vitu na bidhaa tofautitofauti, huku wateja wakiwa ndani ya duka hilo wakichagua na kununua bidhaa hizo.

Sehemu ya duka panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imepangwa bidhaa za asili zenye kuvutia ambavyo ni vikapu, masweta pamoja na magauni ya wanawake, huku bidhaa hizo zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Mfanyabiashara wa mbogamboga pamoja na matunda akimhudumia mteja wake katika tabasamu kubwa huku mbogamboga hizo zikiwa zimewekwa katika meza, na matunda yakiwa yamening'inizwa. Pembeni yake kumeekewa mifuko kwa ajili ya kufungashia bidhaa hizo.

Sehemu ya soko iliyopangwa matunda mbalimbali ambayo ni machungwa, maembe, matikiti maji mapapai, ndizi pamoja na mananasi huku wafanyabiashara wakiwa wameketi wakisubiri wateja ndani ya soko hilo panapouzwa vitu vya aina mbalimbali.

Mfanyabiashara wa matunda ambayo ni ndizi maembe, machungwa, maepo pamoja na matikiti maji akiwahudumia wateja wake ndani ya soko panapo uzwa bidhaa za aina mbalimbali.

Sehemu ya soko panapouzwa bidhaa za aina tofauti tofauti, ikiwa imepangiliwa bidhaa hizo katika meza na wafaya biashara wakiendelea kupanga bidhaa zao, huku wengine wakiwahudumia wateja ndani ya soko hilo.

Sehemu ya duka inayojiishughulisha na uuzaji wa vyombo vya jikoni ikiwa imewekewa mashelfu, na juu yake kuna masufuria ya kisasa na wateja wakiendelea kuangalia na kununua bidhaa hizo.

Wafanyabiashara katika soko wakiwa wamesimama, huku wakiendelea kupanga bidhaa zao wanazouza aina ya matunda, tayari kwa ajili ya kusubiri wateja.

Mfanyabiashara akiwa ameketi katikati ya bidhaa zake anazouza ambazo ni nyanya, pilipili, vitunguu, maharage na viazi mbatata pamoja na tangawizi huku akisubiri wateja ndani ya soko anapouza vitu vya aina mbalimbali.

Wafanyabiashara wa mazao ya nyanya, wakiwa wanapanga mazao hayo katika ndoo kubwa na ndogo, huku wakisubiri wateja ndani ya soko panapouzwa vitu vya aina tofauti tofauti.

Mfanyabiashara akiwa ameketi, katika eneo alipopanga bidhaa zake, ambazo ni mbogamboga, nyanya, vitunguu, tangawizi pamoja na vitunguu maji, akisubiri kuhudumia wateja, ndani ya soko panapouzwa bidhaa aina tofautitofauti.

Eneo kubwa palipojengwa nyumba ndefu na nyingi za ghorofa, ambazo hutumika kwa makazi ya watu, zingine zimekamilika na kuna ambazo bado hazijakamilika.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa makabati mazuri ya vioo. Ndani yake kuna bidhaa za mikate na keki, na pembeni kuna jiko linalotumika kutengenezea bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa panapo uzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ambazo ni nguo pamoja na mikoba vikiwa imewekewa mashelfu yaliyoninginizwa bidhaa hizo zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu ya chuma, ambayo yamening'inizwa nguo za aina tofautitofauti. Na juu yake kuna midoli inayotumika kwa mapambo pamoja na kuchezea watoto, ikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa panapouzwa bidhaa tofautitofauti, ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi, huku yamepangwa nguo za kiume zilizo tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa na kupangwa bidhaa za aina tofautitofauti, ambazo ni vyeni, kofia, miwani pamoja na viatu, vikiwa tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Eneo la duka katika sehemu yenye maduka mengi panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imewekewa midoli ambayo imevalishwa nguo za kike. Huku zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu ya chuma yenye uwazi, huku kumetundikwa makoti ya kiume yanayosubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa shelfu ambazo zimepakwa rangi nyeupe, na kwa juu yake kuna mikoba ya aina mbalimbali, na pembeni katika ukuta kuna bidhaa zimening'inizwa, zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti, ikiwa imepangwa vizuri samani aina ya viti pamoja na meza vilivyo tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya jengo la ghorofa, ikiwa na maduka mbalimbali yanayouza bidhaa za aina tofautitofauti, ambayo yako wazi kwa ajili ya kusubiri na kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa makabati mafupi ya wazi, huku juu yake kuna mashati ya kiume na pembeni kuna machuma yaliyoning’inizwa nguo za kiume ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa maboksi, ambayo kwa juu yake kumepangwa viatu vya dizaini tofauti tofauti vinavyovaliwa na jinsia ya kiume, vikiwa tayari Kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa, Ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi ambayo yamepangiliwa bidhaa za viatu vilivyo tayali kwaajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa, iliyowekewa mashelfu ya wazi, ikiwa imening'inizwa na kupangiliwa viatu vya watoto wadogo, vikiwa tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa vyuma maalumu, vilivyotundukiwa nguo aina ya mashati yaliyo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa shefu za ukutani, ambapo pametundikwa bidhaa za watoto wa kike, ambayo ni magauni pamoja na viatu, vikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa inawekewa shelfu za chuma zenye uwazi, ambazo zimetundukiwa nguo za kiume aina ya makoti yaliyotayari kwa ajili ya kusubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa iliyo wekewa bidhaa za aina tofauti tofauti, zilizotayari kwa ajili ya kununuliwa huku wateja wakiendelea kuchagua na kuangalia bidhaa hizo.

Eneo la duka kubwa lililowekewa thamani za aina mbalimbali, ambazo ni makochi, viti pamoja na meza; huku wateja wakionekana kusimama na kuangalia bidhaa mbalimbali dukani hapo, kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa machuma yanayotumika kutundikia bidhaa ambazo ni nguo, na juu yake mabegi madogo yaliyotayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu na makabati ya aina mbalimbali, huku yamepangiliwa bidhaa tofautitofauti zikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imepangiliwa bidhaa za aina tofautitofauti, huku wafanyakazi ndani ya duka hilo wakiendelea kupanga bidhaa na wateja wakiangalia na kutazama bidhaa hizo kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu yaliyo wazi, huku ndani yake kumepangwa bidhaa za aina tofauti tofauti ziki subiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa mashelfu, ambayo yamepangiliwa bidhaa za aina tofauti tofauti huku mteja akionekana, kuchagua na kutizama bidhaa hizo, kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa panapo uzwa bidhaa za aina tofauti tofauti, ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi yenye rangi nyeusi, huku ndani yake kuna bidhaa na mteja akiendelea kuchagua na kutizama kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa makabati ya wazi. Ambayo yamepangiliwa bidhaa za aina mbalimbali, zilizo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa majokofu yenye vioo ambayo ndani yake kuna bidhaa mbalimbali za aina tofauti tofauti, huku, mteja akichagua bidhaa hizo tayari kwa ajili ya kunua.

Sehemu ya duka kubwa ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi ambayo yamepangiliwa bidhaa za aina ya ngano, ambazo ni mikate pamoja na unga huku zikisubiri kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa bidhaa aina ya viatu, zenye miundo mbalimbali, kuna vya wazi pamoja na vya kufunika, vikiwa tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sehemu ya duka kubwa, panapouzwa bidhaa za aina tofautitofauti. Ikiwa imewekewa mzani wa kupimia bidhaa, huku mteja akipima tunda aina ya nanasi. Na wateja wengine wakiendelea, kununua na kuchagua bidhaa zingine.

Sehemu ya duka kubwa, iliyowekewa mashelfu ya wazi, yakiwa yamepangiliwa vyombo vya plastiki, vyenye rangi tofautitofauti ya kuvutia huku vikiwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekewa makabati ya chini yenye uwazi kwa juu, yakiwa yamepangwa matunda aina tofauti tofauti huku yakisubiri wateja.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa kabati na shefu za chini, ambazo ziko wazi zilizopangwa bidhaa za aina tofautitofauti, zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa, iliyowekewa mashelfu ya wazi yakiwa yamepangiliwa dawa aina mbalimbali, zinazotumika kusafishia kinywa, ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa, ikiwa imewekewa makabati ya wazi. Huku yamepangwa bidhaa za aina tofauti tofauti, na mteja akiwa ndani ya duka hilo, akichagua na kununua bidhaa hizo.

Sehemu ya duka kubwa iliyowekewa mashelfu ya wazi, ikiwa imepangiliwa bidhaa za aina tofautitofauti, zinazotumika katika chai, huku zikisubiri kununuliwa.